Anga inarangi ya nyeupe na samawati kuna jengo kubwa aina la ghorofa lililopigwa rangi ya hudhurungi lina madirisha nyeusi, kwenye gate la jengo hilo imewekwa poster yenye rangi nyeupe na maandishi nyekundu.

Anga ina rangi ya nyeupe na samawati. Kuna ndege yenye rangi ya nyeupe yenye maandishi yenye rangi nyekundu yaliyoandikwa katika lugha ya Kiingereza. Kuna watu ambao wapo kando ya ndege hiyo waliovaa nguo zenye rangi ya kijani kibichi.

Anga ina rangi ya nyeupe, kuna nyaya za umeme zilizopita katika majengo haya ya kizamani yaliyokuwa na rangi ya hudhurungi, nyeupe na nyeusi na kijani kibichi huku kando kuna watu wanaotembea katika eneo la majengo hayo.

Watu wa jinsia ya kike na kiume waliovaa nguo zenye tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, kijivu, njano na samawati wameketi kwenye viti vilivyokuwa na rangi ya nyeusi.

Anga ina rangi ya nyeupe na samawati. Kuna mabasi makubwa yaliyokuwa na rangi ya kijani kibichi, nyeupe, nyeusi, yaliyoandikwa maandishi ya lugha ya kiingereza kwa rangi ya nyekundu. Huku kando kuna nyasi zenye rangi ya kijani kibichi zilizomea kando ya barabara.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume waliovaa nguo zenye rangi tofauti tofauti. Kama vile samawati, nyeupe, nyeusi. Wapo wanashangilia. Huku mwingine ameshikilia bendera ya Kenya mkononi mwake.

Anga ina rangi ya nyeupe. Kuna hema yenye rangi ya nyeupe iliyoshikiliwa na nguzo za chuma. Huku chini yake kuna watu wa jinsia ya kiume waliovaa kanzu ya rangi ya nyeupe na kofia kichwani mwao. Huku wengine wamevalia miwani.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Kuna basi kubwa yenye rangi ya kijani kibichi, nyeusi, nyekundu na njano ilipo kando ya miti mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Kuna ndege iliyokuwa na rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe na nyekundu na nyeusi. Kuna watu ambao wanafanya kazi katika uwanja huu wa ndege.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe kuna miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi iliyokuwa kando ya majumba yaliyo na rangi ya nyeupe na zingine zikiwa na paa za samawati barabaranibkuna magari yenye rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, nyeupe na kadhalika.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Kuna daraja kubwa iliyopita kwenye mto ambao umezingirwa na miti ya kijani kibichi. Daraja hilo lina rangi ya nyeusi huku kando yake ni rangi ya hudhurungi.

Jengo likubwa lililo na paa ya rangi ya hudhurungi limewekwa viti vyenye rangi ya hudhurungi huku watu wa jinsia ya kike na kiume waliovaa nguo tofauti tofauti kama vile nyeusi, nyeupe, nyekundu na kadhalika wameketi.

Kuna watu wa jinsia ya kiume na kike waliovaa nguo tofauti tofauti kama vile nyeupe samawati na nyeusi, huku wa jinsia ya kike anaonekana amekaa vyakula mbali mbali kama vile sambusa, bhajia, samosa na kadhalika.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Kuna mdau zilizokuwa katika maji ya baharini, huku maji mengine yakiwa yanavuma kwenye ufuo wa bahari. Kuna uchafu wa rangi nyeusi ulioletwa huku kwenye mkondo wa bahari m

Kuna watu wa jinsia ya kike na ya kiume waliovaa nguo zenye rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, nyeupe, samawati, nyeusi na kadhalika. Huku wameketi kwenye viti vilivyokuwa na rangi ya nyeusi.

Anga lina rangi ya samawati. Kuna gari kubwa lililokuwa na rangi ya samawati iliyobeba kontena kubwa yenye rangi ya nyeusi, nyeupe na samawati.

Anga ina rangi ya nyeupe na samawati. Kuna basi kubwa zenye rangi ya samawati, kijani kibichi, nyekundu na nyeupe huku zipo kando ya jengo kubwa lililokuwa na rangi ya hudhurungi.

Anga ina rangi ya samawati. Kuna majengo makubwa yenye rangi ya hudhurungi na nyeupe, ambayo imepitishwa nyaya za umeme. Kando yake, kwenye barabara, kuna magari ya kila rangi kama vile kijani, nyeupe, nyekundu, nyeusi na kadhalika. Huku, kuna watu wanaopita katika eneo hilo.

Anga ina rangi ya nyeupe na samawati. Kuna dau lililokuwa juu ya maji ya baharini, huku maji ya bahari yakiwa yana rangi ya samawati na nyeupe. Maji haya yanakuja katika ufuo wa bahari ikiashiria mandhari ni ya baharini.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe, kuna meli zilizokuwa majini zenye rangi nyeupe, nyeusi na samawati. Miti yenye rangi ya kijani kibichi imezunguka eneo hilo.

Anga ina rangi ya samawati dau lipo katika bahari yenye rangi ya nyeupe na nyeusi. Kuna miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi iliyomea kandokando ya bahari hii.

Anga inarangi ya nyeupe kuna miti mikubwa mirefu yenye rangi ya kijani kibichi kuna barabara nyembamba yenye rangi ya hudhurungi huku kando yake kumepandwa nyasi ndogo zenye rangi ya kijani kibichi.

Gari leusi lipo kando ya ukuta wenye madirisha mawili yaliyopakwa rangi nyeupe, yenye maandishi ya kiarabu na jina la msikiti huo.

Watu wawili wamesimama kando ya basi lenye rangi ya kijani lililo na maandishi meupe kwenye kioo cha mbele. Mtu mmoja anapita barabarani kando ya basi hilo akiwa amebeba bagi mgongoni.

Watu waliovalia mavazi ya rangi tofauti wanatembea katika njia ilio katikati ya majengo mawili yenye rangi za kuta nyeupe.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Kuna miti yenye rangi ya kijani kibichi iliyomea kando ya barabara. Kuna watu wa jinsia ya kiume wapo kando ya barabara hio ambapo upande wao mwingine, kuna kuta uliojengwa na matofali.

Ukuta uliopigwa rangi ya njano na nyeusi, umeandikwa maandishi ya rangi ya samawati yaliyoandikwa katika lugha ya Kiingereza.

Halaiki ya watu wa jinsia mbili, ya kike na ya kiume, wamevaa nguo zenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, nyekundu na kijani kibichi.

Mtu aliyevalia koti la kiakisi lenye rangi ya kijani kibichi na suruali nyeusi anaelekea kwenye ndege iliyoegeshwa ilio na magurudumu meupe na mlango ukiwa wazi.

Kuna miti ya rangi ya kijani kibichi kuna jengo la matope lenye paa ya makuti. Watu wamevaa nguo za rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, samawati na nyeupe.

Jengo hili lina rangi ya nyeupe, njano katika ukuta. Kuna watu waliovaa nguo zenye rangi ya nyeupe na wamevalia kofia. Kando kuna kitambara chenye rangi kijani kibichi na manjano.

Anga ina rangi ya nyeupe na samawati. Daraja yenye rangi ya nyeusi imepita juu ya mto wenye maji ya rangi ya samawati. Nyasi zenye rangi ya kijani kibichi imezunguka mto huo.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Mtu amevaa nguo iliyo na rangi ya samawati na nyekundu ambaye amesimama kando ya ufuo wa bahari kwenye mchanga ambao una rangi ya nyeupe.

Duka lililokuwa na ukuta wa kioo, limewekewa vitu vyenye rangi tofauti tofauti, kama vile hudhurungi, nyekundu, njano, nyeusi na kadhalika.

Mashabiki waliovalia mavazi ya rangi tofauti kijani, njano, nyeusi wengine wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wameketi kwenye viti vya rangi ya samawati.

Anga ina rangi ya nyeupe. Kuna miti mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi iliyomea kando ya bwawa la kuogelea lenye maji ya rangi ya samawati. Kuna majengo yenye rangi ya nyeupe na paa ya makuti.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Watu wa jinsia ya kiume waliovaa nguo za rangi tofauti tofauti, kama vile; kijani, samawati, na nyekundu, wameketi katika dau lililokuwa majini.

Barabara iliojengwa juu ya bahari ina rangi nyeupe na milingoti yenye rangi nyeusi na njano. Gari moja linapita katika barabara hio.

Watu wa jinsia ya kiume na kike wamevalia nguo zenye rangi tofautitofauti kama vile njano, nyeusi na samawati, huku wamevalia kofia nyeupe na nyeusi.

Nyasi zenye rangi ya kijani kibichi zimemea katika mchanga wenye rangi ya hudhurungi. Miti yenye rangi ya kijani kibichi ipo kando ya majengo yaliyokuwa na rangi ya kijani kibichi, nyeupe, na nyekundu.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Mtu amesimama kando ya ufuo wa bahari wenye mchanga wa rangi ya nyeupe. Miti yenye rangi ya kijani kibichi imezunguka eneo hilo.

Anga ina rangi ya nyeupe na samawati. Kuna gari yenye rangi tofauti tofauti kama vile kijani, nyekundu, nyeusi na njano, iliyokuwa inapita kando ya miti mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi.

Anga ina rangi ya samawati. Kuna miti mikubwa yenye majani ya rangi ya kijani kibichi katika eneo hili. Jengo lililokuwa na paa la makuti lipo kando ya miti hiyo.

Watu au wafanyikazi wameketi kwenye viti vyeusi huku wakiwa wanapewa maelekezo na mtu aliesimama huku mwingine akiwa ameketi amevalia suti nyeusi.

Mlingoti wa bendera ulio na bendera ya Kenya upo nje ya jengo kubwa lenye kuta za rangi nyeupe na hudhurungi.

Anga ina rangi ya nyeupe na samawati. Kuna dau yenye rangi ya nyekundu na nyeupe iliyokuwa na kitambara kikubwa yenye maandishi ya nyeusi na nyekundu. Kwenye dau hilo, kuna watu waliovaa nguo zenye rangi tofauti tofauti.

Anga ina rangi yenye nyeupe na samawati. Kuna feri ambayo imebeba watu na magari ambayo iko katika maji. Kando ya bahari hii kuna miti mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi.

Watu wa jinsia ya kiume, waliovaa nguo zenye rangi ya nyekundu, wanafanya zoezi katika uwanja. Miti yenye rangi ya kijani kibichi, imezunguka uwanja huo.

Nyasi yenye rangi ya kijani kibichi, imemea kando ya jumba la mduara, lililokua na rangi ya nyeupe, huku paa yake ikiwa ni ya makuti, ambapo imejengwa kando ya miti mirefu, yenye rangi ya kijani kibichi.

Anga iko na rangi ya nyeupe na samawati. Jumba jeupe lenye paa la makuti lipo kando ya miti mirefu yenye majani iliyo na rangi ya kijani kibichi.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Kando ya ufuo wa bahari kuna mchanga wenye rangi ya nyeupe. Huku kuna nyasi zilizomea katika ufuo huo wenye rangi ya kijani kibichi, ambapo zipo kando ya dau.

Anga ina rangi ya samawati. Kwenye bahari kuna dau ambalo lipo kando ya ufuo wa bahari, ambapo kuna mchanga wa hudhurungi na nyeupe. Katika fuo hili kuna bwawa la kuogelea lililokuwa na maji ya samawati.

Eneo lililo la mawe lina mimea ya rangi ya kijani kibichi iliomea kando ya mawe hayo na chini kwenye sakafu.

Jengo hili lina rangi tofauti tofauti ukutani mwake kama vile njano, nyeupe na kijani. Madirisha yake yana rangi ya hudhurungi yaliyokuwa katika chuma.

Anga iko na rangi ya samawati, watu wa jinsia ya kike na ya kiume wako katika dau lililokuwa kwenye maji, miti yenye kijani kibichi imezunguka ziwa hilo lililo na maji.

Bango lililo na mchoro wa anga ya samawati na miti ya kijani kibichi lina maandishi meupe yanayoelezea zaidi kuhusu bango hili.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Bahari iliyo na maji ya samawati nyeupe ipo na dau lililo na rangi ya nyeusi.

Njia la kuelekea kwenye lango la kanisa, ina nyasi za rangi ya kijani kibichi na ua lililokatwa lililo la rangi ya kijani kibichi.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Ndege yenye rangi nyeupe, inayokuja katika mtu aliyevaa nguo ya rangi nyeusi, kijani, njano na ameshikilia vitu vya rangi ya njano mikononi mwake.

Anga ina rangi nyeupe. Jumba lenye paa ya makuti limejengwa ambapo kuta yake imeandikwa maandishi yenye rangi mekundu na samawati. Kuna miti yenye rangi ya kijani iliyozunguka nyumba hio.

Jengo likubwa aina ya ghorofa lipo na rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe na nyeusi. Jengo hili limeekewa milango na madirisha yaliyo na rangi ya nyeusi. Sakafu ina rangi ya hudhurungi.

Jengo lililo na chapisho kwenye ukuta zenye rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, kijani kibichi na nyeupe. Watu wa jinsia mbili, ya kike na kiume, wamevaa nguo zenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe na nyekundu.

Ukuta una rangi wa njano na hudhurungi. Watu wa jinsia mbili ya kike na kiume wamevaa nguo za rangi tofauti tofauti kama vile nyeusi, nyeupe na nyekundu.

Jumba hili lina rangi ya nyeupe na nyekundu. Kuna dau lililokuwa juu meza lenye rangi ya nyeusi, nyekundu na hudhurungi iliyokuwa na mkeka wenye rangi ya hudhurungi juu yake.

Anga ina rangi ya samawati na njano. Miti mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi ipo kando ya majengo yaliyowekwa paa ya makuti. Mchanga katika ufuo huu una rangi ya nyeupe.

Anga yenye rangi ya samawati, ina mawingu meupe. Huku kuna lori kubwa ya samawati, iliyo changanyikana na rangi ya njano, yenye maandishi yaliyoandikwa kwenye lori hilo.

Mwangaza unachomoza kutoka kwa jua yenye rangi ya njano, Kuna ndege yenye rangi nyeupe na nyekundu iliyokuwa katika uwanja wa ndege.

Anga ina rangi ya samawati, watu waliovaa nguo ya rangi tofauti tofauti wamesimama kando ya ufuo wa bahari yaliyokuwa na maji ya rangi ya samawati.

Uwanja uko na rangi tofauti tofauti kama vile, nyeusi, nyeupe, nyekundu na kijani kibichi. Watu wa jinsia tofauti ya kike na kiume wapo katika uwanja huu.

Anga ina rangi ya samawati. Watu wapo baharini wanaogelea, wengine wapo katika ufuo wa bahari uliokua na mchanga mweupe huku wengine wapo juu ya mnyama wa rangi ya hudhurungi aina ya ngamia.

Anga imetanda mawingu meupe. Bango lenye maandishi meupe lina mchoro wa mnazi liko chini ya jengo lililo jengwa kwa mbao.

Kuna bango lenye rangi ya nyeupe iliyokuwa na maandishi ya rangi ya nyekundu na nyeusi. Bango hili linaashiria kusambaza amani katika watu. Limechorwa mwanamke aliyevaa nguo nyekundu na mwenye nywele nyeusi.

Anga ina rangi ya nyeupe na samawati. Kuna majengo makubwa na madogo yaliyokuwa na rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, samawati na kadhalika.

Magari yapo nje ya jengo likubwa lenye rangi nyeupe na maandishi mekundu yaliyoandikwa kwenye jengo hilo likubwa.

Anga ina rangi nyeupe na samawati. Gari lipo katika barabara iliyokuwa kando ya jengo lenye rangi ya hudhurungi iliyowekwa paa ya makuti iliyozungukwa na miti mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi.

Jengo hili lenye rangi ya nyeupe, njano na nyekundu limepambwa na maua ya rangi tofauti tofauti na iliyochorwa michoro ya aina tofauti tofauti.

Ukuta wa ujumbe, wenye rangi nyeusi, ikona picha zenye rangi nyeusi na maandishi yaliyoandikwa kwa rangi ya nyeusi na nyeupe.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Jengo aina ya msikiti, iliyokuwa na rangi ya hudhurungi, imeandikwa maandishi yaliyokuwa na rangi ya kijani kibichi.

Watu wa jinsia ya kike waliovaa nguo za rangi tofauti tofauti wameshikilia karatasi nyeupe yaliyokuwa na maandishi yaliyoandikwa.

Jengo hili lina rangi tofauti tofauti kwenye ukuta, kama vile, nyeupe na nyeusi. Kuna watu wa jinsia mbili ya kike na kiume, waliovaa nguo za rangi tofauti tofauti, kama vile nyeupe, nyeusi na kadhalika.

Anga ina rangi ya samawati. Jengo lenye rangi ya nyeupe imewekewa paa yenye makuti. Miti yenye rangi ya kijani kibichi ipo kando ya majengo hayo.

Anga ina rangi ya nyeupe. Kuna jengo kubwa ya rangi ya hudhurungi na kijani kibichi iliyokuwa na maneno yaliyoandikwa katika lugha ya kiingereza. Kando kuna magari madogo yaliyokuwa na rangi tofauti tofauti yanayoashiria kwamba yameegeshwa kando ya jengo hilo.

Mwangaza wa jua linalozama unaonekana angani ukiwa umetanda ulio wa rangi ya njano. Majengo makubwa yaliyozingirwa na eneo au miti ya kijani kibichi yamejengwa ufuoni mwa bahari.

Wachezaji mpira wa vikapu wa Kenya, wamevalia mavazi ya rangi nyeupe yaliyoandikwa nambari. Wamesimama uwanjani.

Lori likubwa aina ya trela lina rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, na imeandikwa maandishi kwa lugha ya kiingereza yenye rangi ya samawati.

Anga iko na rangi samawati na nyeupe. Maji yenye rangi ya samawati, yamezungukwa na miti ya kijani kibichi. Daraja leupe lipo na magari ya rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe na nyeusi.

Watu wa jinsia mbili ya kike na kiume, wamevalia nguo zenye rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, nyeusi ,nyeupe na miwani huku wameshikilia kitabu chenye rangi nyekundu mikononi mwao.

Mchoro wa ghorofa kubwa na anga iliyo na rangi ya samawati na nyeupe imechorwa katika zulia iliyokuwa na rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe na nyeusi.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Kuna miti yenye rangi ya kijani kibichi iliozunguka bahari ya rangi ya samawati.

Watu waliovalia kanzu za rangi tofauti, nyeupe, hudhurungi na samawati wapo ndani ya musikiti wakiwa wanaabudu.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wapo katika duka hili la kuuza bidhaa tofauti tofauti huku wamevalia nguo za aina mbali mbali kama vile nyekundu, nyeusi, nyeupe na kadhalika.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Kuna uwanja wa ndege, ambapo kuna ndege zenye rangi tofauti tofauti, kama vile nyeupe na nyekundu. Kuna watu waliovaa nguo za rangi tofauti katika uwanja huu wa ndege.

Jengo hili limeekewa paa ya chuma. Ndani ya jengo hili kuna viti virefu vilivyokuwa na rangi ya samawati na hudhurungi. Sakafu ya jengo hili pia ni ya hudhurungi.

Jumba lina rangi nyeupe na nyeusi. Jumba hili lina dirisha iliyowekwa vyuma, lililoandikwa maandishi ya Kiarabu.

Anga ina rangi ya samawati. Jengo leupe lenye maandishi meusi lipo kando ya miti yenye rangi ya kijani kibichi. Huku kuna watu wanaotembea wenye jinsia ya kike waliovaa nguo za rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu na samawati.

Mchanga una rangi nyeupe na hudhurungi. Miti mdogo wenye rangi wa kijani kibichi upo kwenye milingoti iliyounganishwa kwa pamoja.

Jengo hili lina rangi ya hudhurungi nyeupe, ambayo imewekwa madirisha ya vioo vyenye rangi ya samawati. Jengo hili limeandikwa kwa rangi ya nyekundu, huku kando yake kuna watu wa jinsia ya kike na kiume.

Pikipiki yenye rangi nyekundu, iliyo na magurudumu mawili, imeegeshwa kando ya ua lililo na miti ya kijani kibichi.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Barabara imejaa magari ya kila aina yenye rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, kijani kibichi na njano. Kuna majengo makubwa yaliyo kandokando ya barabara.

Mtu wa jinsia ya kiume aliyevaa mavazi ya rangi nyekundu na njano ako kwenye lori lenye rangi nyeupe na nyekundu lililoandikwa na maandishi meupe na nyekundu.

Watu waliovalia mavazi ya rangi tofauti, wamepiga foleni nje la jengo kubwa la kutolea huduma, mjini Nairobi.

Anga inarangi ya samawati, kuna jengo kubwa nyeupe iliokuwa na maandishi ya kiarabu yaliyoandikwa kwa rangi ya nyekundu, kuna mti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi iliokuwa kando ya jengo hilo.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe, kuna jengo kubwa lenye rangi ya udhurungi, iliyokua na madirisha yenye rangi ya nyeupe. Kuna bajaji zipo kando ya barabara yenye rangi ya manjano.

Anga ina rangi ya nyeupe na samawati. Kuna majengo makubwa na madogo yenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe na samawati. Kuna feri yenye iko majini ambayo imebeba watu na magari.

Anga ina rangi ya samawati. Baharini kuna dau ambalo lina rangi ya nyeusi. Maji ya bahari ni ya rangi ya samawati na hudhurungi. Maji hayo yapo karibu na ufuo wa bahari.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Maji kwenye bwawa lina rangi ya samawati. Majengo yenye rangi tofauti tofauti yamezingira bwawa hilo.

Anga ina rangi ya samawati majengo marefu aina ya ghorofa zipo na rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe na samawati. Magari yenye rangi ya tofauti tofauti kama vile samawati na nyeupe yameegeshwa kando ya majengo hayo.

Kivuko kyenye rangi ya samawati na mistari mieupe kipo baharini. Kimebeba watu na magari kikiwavusha kutoka ng'ambo moja hadi nyingine.

Sakafu Ina rangi ya hudhurungi lenye umbo la mraba, jokofu lenye maandishi lipo kando ya runinga inayoonyesha miti yenye kijani kibichi.

Sahani nyeupe, iliyowekwa matunda ya rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, kijani kibichi, na samawati, imewekwa juu ya meza yenye rangi nyeusi.

Kuna watu wa jinsia ya kike waliovaa nguo nyeusi na buibui ambapo wameketi kwenye viti vya rangi ya nyeupe huku wakiwa ndani ya jengo lililokuwa na rangi ya nyeupe na kuta yake imebandikwa posta za rangi ya nyekundu.

Miti yenye rangi ya kijani kibichi imemea katika mchanga wa ufuo wa bahari wenye rangi ya nyeupe, huku kando kuna dau lenye rangi ya nyeupe, samawati na hudhurungi.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Mchanga kwenye ufuo wa bahari una rangi ya nyeupe, miti yenye rangi ya kijani kibichi imezunguka eneo hilo.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Baharini kuna feri yenye rangi tofauti tofauti, kama vile nyeupe, udhurungi, samawati, na nyekundu, huku imebeba magari ndani mwake.

Mtu amesimama kando ya duka la kuuza aina tofauti ya viatu, vilivyo na rangi tofauti tofauti, vilivyopangwa kwa mfumo tofauti.

Mawingu meupe yametanda angani. Mnazi mrefu umemea ufuoni mwa bahari palipo na mchanga mweupe.

Anga ina rangi ya samawati, kuna jengo kubwa lenye rangi ya nyeupe na hudhurungi na kijani ambapo imewekwa madirisha yaliyo ya chuma ya rangi ya nyeupe.

Mwanga ya njano inayotoka kwenye jua inayomulika bahari lililokuwa na dau, na watu waliokuwa katika maji hayo karibu na ufuo wa bahari, ambapo mchanga huo una rangi ya hudhurungi.

Anga lina rangi ya samawati na nyeupe. Basi lilio na rangi tofauti-tofauti kama vile njano, nyekundu na nyeusi lime simama kando ya majengo madogo-madogo yaliyo wekwa paa ya mabati. Miti yenye rangi ya kijani kibichi ipo katika eneo hilo.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Mtu aliyevaa nguo za rangi tofauti tofauti kama vile samawati na nyekundu amesimama katika ufuo wa bahari uliokuwa na mchanga wa rangi ya nyeupe.

Mti mkubwa uliotoa kivuli kikubwa una rangi ya kijani kibichi. Watu wawili wanaoponda kitu kwa kinu wamesimama chini ya mti huo.

Miti yenye rangi ya kijani kibichi, imemea kando ya mchanga wa baharini uliokuwa na rangi nyeupe, huku kuna dau zenye rangi ya hudhurungi, zilizokuwa kando ya nyasi zenye rangi ya kijani kibichi.

Maandishi yenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyekundu, nyeusi na njano, iliyokuwa kando ya mtu aliyevaa nguo ya rangi ya nyeupe.

Wahudumu wanaotoa huduma kwa watu, walioketi kwenye viti ya rangi ya samawati na kijani, mmoja ameshikilia kalamu akiwa anaandika kwenye karatasi iliyo juu ya meza.

Anga ina rangi ya nyeupe. Watu wa jinsia ya kiume na kike wamevaa nguo zenye rangi tofauti tofauti kama vile hudhurungi, nyeupe, nyeusi na nyekundu.

Anga ina rangi ya samawati. Ndege yenye rangi ya samawati na nyeupe lipo kando ya gari ndogo linalopita kwenye barabara.

Jengo hili lina rangi ya hudhurungi. Kuna watu wa jinsia ya kiume, ambao wamevaa nguo za rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe na nyeusi, ambapo wapo ndani ya jengo hilo.

Anga ikona rangi ya nyeupe na samawati. ferry iliyobeba watu wa jinsia ya kike na ya kiume yenye rangi ya nyeupe na samawati lipo katika bahari majini.

Wanatamaduni, waliovalia mavazi ya rangi moja, wakiwa na shanga mikononi mwao, wanacheza ndani ya jengo.

Anga ina rangi ya samawati. Kuna miti mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi, na iliyomea kando ya barabara. Huku miti ingine imetoa maua ya rangi ya nyekundu. Kuna magari yenye rangi tofauti katika barabara hiyo, kama vile nyeupe, nyeusi, nyekundu na kadhalika.

Jengo lina dirisha iliyo na rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, samawati na kijani. Watu wa jinsia mbili ya kike na kiume wamevaa nguo za rangi tofauti tofauti kama vile, nyeupe, samawati na njano.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Barabara ina gari ya nyeupe ipo kando ya miti iliyokuwa na rangi ya kijani kibichi.

Uta wenye rangi ya hudhurungi umewekewa dhana ya muziki zilizokuwa na rangi ya hudhurungi na nyeusi. Na mtu ameketi kando ya zana hizo kwenye kiti kilicho na rangi ya samawati.

Kuna watu wa jinsia mbili; ya kike na ya kiume, ambao wamevaa nguo tofauti tofauti kama vile nyekundu, nyeupe, nyeusi na kadhalika. Watu hawa wanatabasamu, ishara kwamba wana furaha usoni mwao.

Magari ya muundo tofauti yaliyo na rangi tofauti; nyeusi, nyeupe yameegeshwa nje ya msikiti ulio na hema nyeupe.

Anga ina rangi ya samawati. Watu wamevaa nguo za rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, samawati, nyekundu na kijani kibichi. Wamesimama kwenye jengo kubwa lililokuwa na rangi nyeupe.

Anga ina rangi ya samawati. Bahari ina rangi ya samawati huku mawimbi meupe yakiwa yanafuata watu wawili wanaoendesha madau mawili madogo yaliyo ya rangi nyekundu.

Anga ina rangi ya samawati. Kuna miti yenye rangi ya kijani kibichi ambayo ipo ufueni mwa bahari. Kando ya miti hiyo kuna kuta yenye rangi nyeupe iliyopita kando ya miti hiyo. Sakafu hiyo ina rangi ya hudhurungi.

Anga iko na rangi ya nyeupe. Kuna feri iliyokuwa juu ya maji ambayo ni ya rangi ya samawati, nyeusi, na nyeupe, iliyobeba watu wa jinsia ya kike na kiume, pamoja na magari.

Wahudumu watatu, wameketi kwenye viti vya rangi tofauti njano na kijani kibichi huku wawili wakiwa wameshikilia kalamu wakiwa wanajaza karatasi zilizo juu ya meza.

Anga ina rangi ya samawati. Kuna jengo likubwa aina ya ghorofa yenye paa ya hudhurungi lililozungukwa na miti mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi.

Anga ina rangi ya nyeupe na samawati. Lori lenye rangi tofauti tofauti kama vile samawati na nyeupe, lipo kando ya watu waliovaa mavazi ya kazi.

Mashine ya kufua nguo yenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeusi na nyeupe iko na maandishi yaliyoandikwa kwa rangi ya nyeusi na samawati.

Anga ina rangi ya samawati. Jumba lenye rangi nyeupe lina paa ya makuti ya. Miti ya kijani kibichi imezunguka jumba hilo.

Bahari ina maji yenye rangi ya samawati na udhurungi. Kuna dau lililokuwa katika bahari. Dau hilo lipo karibu na ufuo kwa bahari.

Anga ina rangi ya samawati, dafu iliyonyauka ipo katika ufuo wa bahari wenye rangi ya nyeupe, nyasi zenye rangi ya kijani kibichi ipo katika ufuo huo.

Anga ina rangi ya samawati. Bahari yenye maji ya samawati imezingirwa na miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi. Kando kuna nyumba yenye paa ya makuti na nyasi ya rangi ya kibichi.

Njia ya kuelekea kwenye jengo iliotengenezwa kwa mawe imezingirwa na nyasi za rangi ya kijani kibichi. Bango kubwa lenye rangi nyeusi lipo kando ya eneo hili.

Watu wa jinsia ya kike na kiume waliovaa nguo za rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, njano, nyekundu, nyeusi huku wengine wamejichora kwenye miili yao.

Watu wanaotembea wakiwa wamevalia mavazi ya rangi tofauti, wamebeba mifuko mikononi mwao iliyo ya rangi ya chungwa ikiwa na bidhaa ndani.

Anga ya rangi ya samawati imetanda mawingu meupe. Msikiti uliojengwa umezingirwa na maua ya rangi tofauti nje.

Ndani ya jengo, lina sakafu ya rangi ya udhurungi, yenye muundo wa mraba. Watu wamesimama wakiwa wamevalia mavazi ya rangi tofauti.

Kuna watu wa jinsia ya kike na kiume waliovaa nguo ya rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, samawati na kadhalika. Ambapo wapo katika jengo kubwa iliyokuwa na rangi ya njano, na samawati na nyeupe, ambapo kuna bendera zilizowekwa juu yake.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Vibanda vidogo vilivyokuwa na paa ya makuti vipo kando katika ufuo wa bahari kwenye mchanga wa rangi ya hudhurungi. Huku kando kuna miti yenye rangi ya kijani kibichi.

Miti yenye rangi ya kijani kibichi ipo katika bahari ambapo kuna ferry iliyobeba watu wa jinsia ya kike na kiume waliovaa nguo za rangi tofauti tofauti na pia ferry hiyo imebeba magari makubwa na madogo.

Anga ina rangi ya nyeupe. Kuna watu wa jinsia ya kiume waliovaa nguo za rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, huku wengine wamevalia miwani na kofia kichwani mwao.

Kivuko viwili vya rangi ya samawati na mistari meupe, vipo baharini vikiwa vimebeba watu na magari vikiwasafirisha kutoka ng'ambo moja hadi nyingine.

Maduka ya kuuzia vitu za biashara yapo kando ya barabara, yana bidhaa tofauti tofauti zilizowekwa nje ya maduka hayo.

Pango hili lina rangi ya kijani. Kuna vitu vya aina tofauti tofauti katika pango hili kama vile sanamu, majani, mikebe na kadhalika. Vyote vina rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, hudhurungi na njano.

Bidhaa za biashara zilizotengenezwa kwa miti zimewekwa kando ya barabara katika eneo lililozingirwa na miti mikubwa na midogo ya rangi ya kijani kibichi

Anga iko na rangi ya samawati. Jumba lenye rangi la nyeupe, iliyowekwa geti nyeusi, imezingirwa na miti ya kijani kibichi.

Anga ina rangi ya nyeupe. Watu wa jinsia mbili ya kike na ya kiume wamevaa nguo nyeupe huku wameshikilia mti uliokuwa na bendera iliyokuwa na rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, samawati na nyeupe.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Mtu wa jinsia ya kike aliyevaa nguo ya rangi tofauti tofauti kama vile samawati na njano, amevaa kofia yenye rangi ya hudhurungi, huku akiwa ameketi katika usafiri wa aina ya bodaboda.

Watu wawili wanatembea ufuoni mwa bahari alipo na mchanga mweupe, anga ya rangi ya samawati haina mawingu. Watu wanapiga mbizi ndani ya bahari.

Anga ina rangi ya nyeupe na samawati. Bahari ina maji ya samawati. Kuna dau ambalo lipo katika bahari hiyo. Kwenye ufuo wa bahari kuna jumba iliyowekwa paa ya makuti.

Anga ina rangi ya samawati. Kuna miti yenye rangi ya kijani kibichi, ambayo ipo kando ya bwawa ambapo kuna dau za rangi tofauti tofauti kama vile samawati, nyeupe na njano.

Mtoa huduma, aliyeketi kwa kiti cha rangi ya kijani, amevalia shati leupe na kiakisi kilichoandikwa maandishi mgongoni.

Gitaa mbili zenye rangi ya hudhurungi zilizotengenezwa kwa mbao zimewekwa kwenye rafu ilio na masanduku madogo ya rangi tofauti yaliyo na maandishi tofauti.

Anga ina rangi ya nyeupe. Sanduku kubwa ya chuma yenye rangi ya tofauti tofauti kama vile samawati, nyeupe na nyekundu zimewekwa kwa pamoja.

Watu wa jinsia ya kiume kike wanaoshangilia, wamevaa nguo zenye rangi tofauti tofauti, kama vile nyeusi, nyekundu, nyeupe, na pia wameshikilia vuvuzela yenye rangi ya samawati.

Majumba makubwa na madogo yapo kando ya bahari, ambapo kuna feri yenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, samawati na hudhurungi, iliyobeba watu wa jinsia ya kike na kiume.

Shabiki aliyejifunga bendera ya Kenya iliyo na rangi nyeusi, mistari nyeupe, nyekundu na kijani kibichi amesimama kando ya mashabiki wengine waliosimama kwenye viti vyeupe.

Miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi ipo kando kwenye ufuo wa bahari uliokua na mchanga wenye rangi ya nyeupe, huku kuna viti vya rangi ya samawati vilivyokua chini ya miti.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Kuna nyumba yenye paa ya makuti iliyokuwa katika ufuo wa bahari. Mchanga wa ufuo huu ni wa rangi yenye ya nyeupe. Kuna miti yenye rangi ya kijani kibichi inayozunguka ufuo huu.

Anga ina rangi ya samawati. Lori kubwa lililo na rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, samawati, na njano, imebeba kijisanduku kikubwa cha chuma iliyo na rangi ya nyekundu.

Maji ya baharini yenye rangi ya samawati na nyeupe, yanasongea kwenye ufuo wa bahari. Kuna jiwe lenye rangi la udhurungi kwenye ufuo huo.

Jengo hili lina sakafu ya hudhurungi. Kwenye jengo hili kuta zake zimepambwa na rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, njano, kijani kibichi na kadhalika. Milango ya jengo hili ni ya chuma.

Bwawa lina maji ya samawati. Kando ya bwawa hili kuna viti vyenye rangi ya hudhurungi na nyeupe, vilivyokuwa viko kando ya nyasi na miti yenye rangi ya kijani kibichi.

Watu wa jinsia ya kiume waliovaa nguo za rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, wameketi kwenye mikeka iliyo na rangi tofauti tofauti.

Mtu anayetoa huduma, amevalia shati leupe na vulana nyeusi, akiwa ameketi mkono ukiwa umeshikilia kalamu.

Jengo hili linaonekana ni mskiti, kuna watu waliovaa nguo tofauti tofauti ndani ya jengo hili, kuna wenye wamevaa nyeupe na nyeusi, huku wengine wamevalia miwani machoni mwao, na wengine wamevalia kofia kichwani mwao.

Dereva wa bajaji, amevalia nguo ya rangi ya njano. Huku bajaji hiyo ikiwa ya rangi ya njano na kioo kinachoonyesha bajaji iliyo mbele yake.

Sakafu ina rangi ya hudhurungi. Jengo lenye rangi ya nyeupe imepandwa miti iliyo na rangi ya kijani kibichi. Vioo vya jengo hilo vimechorwa michoro ya watu waliolala.

Watu wa jinsia aina mbili ya wakike na ya wakiume wamevaa nguo zenye rangi nyeupe na nyeusi. Wamesimama kwenye jengo leupe lililokuwa na maandishi nyeusi na nyekundu.

Bango lenye rangi ya nyeupe, ipo na maandishi ya rangi tofauti tofauti kama vile hudhurungi, nyeusi na nyeupe, iliyokuwa kando ya barabara yenye miti ya rangi ya kijani kibichi.

Mtu aliyevalia bagi mgongoni na kofia ya rangi ya waridi na suruali nyeusi na shati lenye mistari meupe, samawati na nyeusi anatembea katika barabara.

Masanduku yenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeusi na nyeupe, yameandikwa maandishi ya rangi nyeupe na kuchorwa michoro juu yake.

Jengo la zamani lililokuwa na rangi ya udhurungi na nyeupe lipo kando ya miti mikubwa mirefu iliyokuwa na rangi ya kijani kibichi. Mchanga wa eneo hilo ni wa rangi ya udhurungi.

Jengo hili lina sanamu zenye rangi tofauti tofauti waliopambwa na maua ya rangi tofauti tofauti kama vile njano, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi.

Vitabu hivi vidogo vina rangi ya samawati ambapo vimeandikwa katika lugha ya kiingereza na rangi ya njano huku kuna nembo ya serikali yenye imechorwa simba wawili.

Sakafu ina rangi ya hudhurungi. Watu wa jinsia mbili, ya kike na ya kiume, wamevaa nguo za rangi tofauti tofauti kama vile nyeusi na nyeupe. Kando yao kuna maduka madogo yaliyokuwa na bidhaa tofauti tofauti.

Watu wamesimama nje ya ndege nyeupe ilio na madirisha au vioo vyeupe yenye magurudumu meusi ilioegeshwa uwanjani.

Anga imetanda mawingu meupe. Dau limeegeshwa ufuoni mwa bahari. Minazi yenye rangi ya kijani kibichi imemea kando ya jengo lililo ufuoni mwa bahari.

Anga ina rangi ya samawati. Kuna watu wanatembea kwenye barabara waliovaa mavazi ya rangi tofauti tofauti. Majengo yapo kando ya barabara.

Anga ina rangi ya samawati. Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi ipo katika kando ya mawe yenye rangi ya hudhurungi yaliyokuwa yamechimbwa.

Bwawa la kuogelea, lililo na rangi nyeupe, lina maji safi yaliyo na rangi ya samawati. Jiwe lenye rangi ya hudhurungi lipo kando ya bwawa hilo.

Mtu amevaa nguo kwenye nyeusi na kofia nyeupe, amesimama katika mlango mweusi wa jumba lililo na rangi ya kijani kibichi na nyeupe.

Anga yenye mawingu meupe ina miale ya jua inayomulika. Msikiti wenye rangi tofauti upo kando ya barabara panapopita mtu alievalia shati jeupe na suruali nyeusi.

Jumba lina rangi ya nyeupe ukutani, huku kuna bandiko lililowekwa ukutani lenye maandishi ya nyeupe na kijani kibichi. Watu wa jinsia mbili, ya kike na kiume, wameketi katika jengo hilo.

Mshumaa yanye rangi ya nyeupe inawaka kando ya jengo hili iliyowekewa chuma ambapo ndani mwake kuna sanamu ya mtu mkubwa na mtoto mchanga aliyebebwa.

Anga in arangi ya nyeupe na samawati. Kuna bahari iliyokuwa kando ya ufuo ambao una mchanga wa rangi ya nyeupe. Kuna miti yenye rangi ya kijani kibichi iliyozunguka eneo hilo.

Miti ina rangi ya kijani kibichi. Magari yameegeshwa, yaliyo na rangi tofauti tofauti kama vile, nyekundu nyeupe, samawati. Watu wa jinsia ya kike wamevaa nguo zenye rangi nyeupe na kijani kibichi.

Anga ina rangi ya samawati. Baharini kuna dau iliyo kwenye maji na kuna watu waliokatika ufuo wa bahari hio lenye mchanga mweupe.

Anga ina rangi ya nyeusi na samawati. Kuna meli kubwa yenye inapita katika bahari, meli hiyo ina rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyeusi na kadhalika.

Lori nyeupe yenye vioo vyeusi na magurudumu meusi imeegeshwa barabarani huku milango yake ya nyuma ikiwa wazi. Mtu amesimama ndani ya lori hio.

Anga ina rangi ya nyeupe na samawati, bahari yenye rangi ya samawati ipo na dau juu yake, miti yenye rangi ya kijani kibichi ipo kando ya bahari hiyo.

Maafisa wa polisi waliovalia kofia za rangi tofauti na mavazi ya rangi tofauti wamesimama kando ya wanahabari wanaochukua ripoti nje ya jengo la msikiti.

Anga ina rangi ya nyeupe. Miti yenye rangi ya kijani kibichi ipo kando ya jumba lililokuwa na rangi ya nyeupe na iliyowekwa paa ya rangi ya hudhurungi.

Anga ina rangi ya samawati. Kuna miti yenye rangi ya kijani kibichi, iliyokuwa kando ya bwawa la maji, ambapo kuna dau ya rangi tofauti tofauti kama vile hudhurungi na nyeupe.

Halaiki ya watu wenye jinsia ya kike na kiume wanaoshangilia, wamevaa nguo zenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, samawati, nyekundu na nyeusi na wameshikilia vuvuzela yenye rangi ya nyekundu, njano na samawati.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Miti yenye rangi ya kijani kibichi, ipo kando ya barabara iliyokuwa na magari yenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe na samawati.

Watu wa jinsia ya kiume, wamevaa nguo za rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, nyeupe, kijani kibichi na nyeusi.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe, watu wanapita kando ya ufuo wa bahari ulio na mchanga wa rangi ya nyeupe, nyasi zilizo na rangi ya kijani kibichi zipo katika ufuo huo.

Miti yenye rangi ya kijani kibichi ipo kando ya jengo lililokua na rangi ya nyeupe na kijani kibichi, huku kuna watu wa jinsia ya kiume wanaosujudu katika jengo hilo.

Gari lenye rangi ya samawati lililokuwa na mahandishi yenye rangi ya kijani kibichi meupe na njano limeegeshwa kwenye ufuo wa bahari.

Anga ikona rangi ya samawati na nyeupe. Mtu amesimama katika ufuo wa bahari. Mchanga wa baharini ni wa rangi ya nyeupe. Kuna miti ya kijani kibichi katika ufuo wa bahari.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Baharini kuna maji yaliyokuwa na rangi ya samawati. Kwenye ufuo wa bahari kuna mchanga ambao una rangi ya nyeupe, na uko na makoko ya rangi ya nyeusi, yaliyoletwa na mawimbi ya maji.

Ushanga ulio na shanga ndogondogo za rangi nyeusi uliojikunja upo juu ya eneo lililo na rangi nyeupe.

Anga ilio ya rangi ya samawati imetanda mawingu meupe. Eneo lililo la rangi ya kijani kibichi lipo kando ya bahari.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Kuna majengo makubwa na madogo yaliyokuwa na rangi tofauti tofauti kama vile njano, kijani, samawati na nyeupe.

Bwawa la kuogelea lina maji yenye rangi ya samawati. Kuna miti ya rangi ya kijani kibichi iliozunguka bwawa hilo.

Mtu aliyevalia shati la rangi ya samawati na kaptura ya rangi ya njano amesimama ndani ya dau lililo baharini. Anga ya rangi ya samawati imetanda mawingu meupe.

Anga ina rangi nyeupe, majengo makubwa yako na rangi tofauti tofauti, kama vile nyeupe na samawati, magari yapo katika barabara iliyokua na rangi tofauti tofauti, kama vile njano na nyeupe.

Mkokoteni ulio na magurudumu meusi, ulio na mitungi mieusi umeegeshwa kando ya barabara panapopita magari mawili yenye muundo tofauti ya rangi nyeupe na vioo vyeusi.